Mwanamke amesimama ndani ya duka la pembejeo za kilimo, ambalo lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, kama vile: mbegu za mazao tofauti, chupa za dawa za mimea, vifungashio vya mbolea, na vifaa vingine vya kilimo.

Katika bidhaa za dawa za asili na wanyama ,mwanamke amevaa gauni la waridi na koti jeusi akivungumza na mteja mwanaume alievalia shati la bluu , huku akiwa amesimama mbele ya duka akishukilia mfuko wenye maelekezo ya dawa , huku bidhaa nyingine zikiwa zimefungwa kwenye rafu .

Katika duka kubwa la bidhaa za kilimo na wanyama, mfanyabiashara akipanga dawa pamoja na bidhaa hizo kwenye rafu za duka, zikiwa zimefikwa kwenye vifungashio, huku maelezo kamili ya utumiaji wa dawa hizo, zikiwekwa mbele ya bidhaa hizo, ili kumsaidia mteja kwenye matumizi.

Mkulima amesimama karibu na kundi la viazi akiwa amevaa mavazi ya shamba, akionyesha furaha ya kuridhika na mavuno mengi na nyuma yake kukiwa na mashamba ya kijani kibichi, ambavyo viazi hivyo vimevunwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima ameshika viazi vikubwa akitabasamu kwa furaha na kuridhika ikiwa ni mavuno mazuri na yenye tija kwenye shamba lake la viazi, huku amevaa shati jeupe.

Wauzaji wa ndizi wamejikusanya wakiwa wamesimama wakihesabu na kuchagua ndizi nyingi zilizopakuliwa kutoka kwenye lori, wakijiandaa kuwauzia wateja wao wengi waliokuwa wakisubiri.

Katika shamba kubwa la mahindi shughuli za uvunaji wa mahindi zikifanyika, huku mtu mmoja aliyevalia fulana na suruali akiweka mahindi kwenye gunia tayari kupakiwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa; ikiwa mahindi ni mojawapo ya zao la kibiashara pia hutumika kama chakula.

Kundi la watu walioketi ardhini wakihusika katika shughuli ya kuchambua na kuchagua kahawa zilizomwagwa chini juu ya magunia meupe, wakiwa makini na kazi yao kiwa ni juhudi zao za kuhakikisha ubora wa zao hilo kabla ya kuuzwa kupelekwa sokoni.

Kundi la wakulima watano (wakiwemo wanawake wanne na mwanaume mmoja), wakiangalia viazi vilivyovunwa kutoka shambani na kuwekwa kwenye magunia ili yaweze kusafirishwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Shamba la mapapai, lenye mistari mirefu ya miti yenye majani mengi, huku mapapai machache yaliyoiva yakining'inia kwenye miti na mengine yakiwa yamedondoka chini. Katikati ya mistari kuna njia yenye udongo unaotumiwa na wafanyakazi kuendesha shughuli zao za kila siku.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la vitunguu, ameinama na kuvuna mavuno yake chini ya jua kali, huku anga likiwa na mawingu machache. Vitunguu hivyo vikiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba la viazi, wakulima kadhaa wameinama kwenye shamba lenye rutuba, wakitumia mikono yao kuvuna viazi huku wakivijaza viazi hivyo kwenye ndoo za plastiki zilizoandaliwa, ikiwa ni bidii na ushirikiano katika kazi, baada ya hapo na kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuviuza.

Katika shamba la mapapai; mwanaume akiwa kwenye bustani ya mapapai akitabasamu, huku akizungukwa na miti mingi ya mapapai iliyojaa matunda mengi mabichi na makubwa, yaliyopangwa kwa namna ya kuvutia yakisubiliwa kuvuna ili kupelekwa sokoni kwa kuuza.

Eneo kubwa la shamba la karoti ambapo watu wawili, wakifanya kazi ya kuvuna na kupanga karoti hizo kwenye kreti nyingi za plastiki ambazo zimejazwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa wamevalia kofia na nguo za kwaida wapo kwenye shamba la nyanya zilizopandwa ndani ya bustani, huku wakijadili na kukagua kwa makini nyanya zilizo bado mbichi wakielezana kwa ishara na maneno.

Mazao mengi ya mahindi yakiwa bado kwenye maganda yake, yamepangwa na kufungwa pamoja na kamba. Kisha yakatundikwa kwenye muundo wa mbao, iliyotengenezwa kwa ustadi ili kukaushwa kwa kutumia jua, yaweze kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Mgomba mchanga wa ndizi wenye majani mapana yanayong; aa umesimama wima ukiwa umetulia karibu na miti mingine midogo na vichaka ikiwa ni dalili zote za kukua vizuri katika mazingira yakiwa na maji ya kutosha ili ndiziz ziweze kuwa tayari kuuzwa ili zipelekwe sokoni.

Muuzaji ndizi amesimama katikati ya rundo kubwa la ndizi mbichi, akizichagua na kuzipanga ndizi hizo kwenye rundo akiendelea kuwasubili wateja wake anaowasubili.

Mkulima alivalia nguo za kijani kibichi na kofia amesimama katikati ya mistari mirefu ya mimea ya nyanya iliyopandwa ndani ya bustani, akizungukwa na nyanya nyingi zilizo bado mbichi na nyingine zilizoiva huku akibeba boksi la plastiki lililojaa nyanya zilizovunwaa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo ikiwa imepandwa mimea mbalimbali yenye rangi tofauti na imezungukwa na uzio mdogo wa mbao, ikiwa ni juhudi za mkulima katika utunzaji wa bustani ili mimea iweze kutoa mazao yamsaidie kupata pesa.

Mkulima alievalia shati la njano na suruali nyeusi akiwa katikati ya shamba la kahawa lenye matunda mengi mekundu yaliyoiva, akichuma kwa makini matunda hayo kwa mikono yake ikiwa ni mchakato wa mavuno ya kahawa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima kadhaa wamejikusanya wakiwa wameinama wakichagua kwa makini kahawa nyekundu zilizoiva. zilizotandazwa kwenye gunia kubwa wakishirikiana katika kazi hizi za kilimo.

Shamba kubwa ambapo upande mmoja umepandwa mahindi yaliyokuwa vizuri na upande mwingine imepandwa mimea ya tikiti, huku katikati kukiwa na njia ndogo ya udongo mwekundu pia kukiwa na milima na anga la bluu.

Katika soko la matunda, wanawake na wanaume wanafanya kazi pamoja, wakipanga mananasi mazuri yaliyoiva kwenye maboksi plastiki na makatoni, huku mwanamke mmoja akiwa ametabasamu na kushika mananasi mawili mkononi mwake, tayari kwa ajili ya kupelekwa kuuzwa sokoni.

Katika eneo la shamba wanaume wawili wakisimama karibu na mti wa maembe uliojaa matunda yaliyoiva, huku mwanaume mmoja akiwa amevaa fulana ya bluu na mwingine fulana nyeupe na wote wakiwa wanakagua maembe hayo, kwa ajili ya kuyavuna na tayari kuyapeleka sokoni kuyauza.

Wakulima wanne wakifanya kazi kwenye shamba ambapo wakiweka mananasi yaliyoiva kwenye kreti za plastiki zenye rangi nyeusi na bluu, huku wakitabasamu na kuonesha kuridhika, na mazao yao tayari kuyasafirisha kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Ndizi mbichi zimetundikwa kwenye mashina ya mgomba yaliyokauka yamefunikwa kwa mifuko ya bluu, ili kuzuia wadudu zikisubiriwa zianze kukomaa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wanaume kadhaa wamejikusanya karibu na rundo kubwa la mifuko myeupe iliyojaa viazi, wakisubiri kuipakia kwenye gari na kuipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wanawake kwa wanaume, wakishughulikia mavuno ya kahawa ambapo baadhi yao wamebeba vyombo vyenye kahawa, vichwani mwao vyenye rangi nyeusi, huku wengine wakiendelea na kazi ya kutoa magunia ya kahawa tayali kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo mwanamke anasimama karibu na vikapu vingi vilivyojaa pilipili hoho ya kijani kibichi, akisubiri wateja na akiacha vikapu vikiwa vimetulia kwa umaridadi.

Mkulima mmoja aliyevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi, akitembea kwenye shamba lenye mistari mirefu ya mimea, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mimea hiyo akionyesha bidii na umakini katika ukulima.

Shamba lililojaa maparachichi mengi ya kijani, yanayoning'nia kwa wingi, na nyuma yake kuna mimea mingine ya mapapai, iliyopandwa kwa safu ndefu kwenye udongo wa rangi ya kahawia, huku mabomba meusi yakipita katikati ya miparachichi hayo, yakisubilia kuiva ili yavunwe kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Katika maeneo ya kijijini ndizi ni miongoni mwa zao la kibiashara, sehemu hiyo mwanamume amevaa nguo ya bluu akiwa katika bustani ndogo ya mimea ndizi na mimea mingine michanga ambapo amezungukwa na udongo.

Kundi la watu waliovalia nguo zenye rangi mbalimbali, wakiinama kwenye rundo kubwa la vitunguu vya zambarau wakivichambua na kuvipanga baaada ya kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa la kahawa, mimea ya kahawa yenye matunda mekundu pamoja ya kijani ambayo yameiva vizuri shambani ikiwa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Katika shamba la chai wakulima wawili ambapo mmoja amebebelea kikapo mgongoni mwake, akiwa anavuna majani ya chai yaliyokomaa tayari kupelekwa kiwandani, na pia majani ya chai ni mojawapo ya zao la kibiashara ambalo hutumuka na watu wengi.

Shamba kubwa la mahindi lenye mahindi mengi yaliyokwisha kuvunwa na kuwekwa chini. Huku mwanamke mmoja akiwa amebeba mzigo kichwani, anasimama katikati ya mahindi hayo yaliokwisha kuvunwa. Tayari kupelekwa sokoni kwa kuuza.

Kundi la watu waliokusanyika chini ya mti wakishughulikia maparachichi mengi, yaliyowekwa kwenye kreti za plastiki za bluu zilizopangwa kwa utaratibu, ikiwa ni mchakato baada ya kuvuna tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kupata hela.

Wakulima wawili wameshikilia kikapu kilichojaa kahawa zilizoiva na ambazo hazijaiva, zenye rangi nyekundu na kijani zikiwa zinavunwa tayari kupelekwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwa kahawa hizo ni mojawapo ya zao la kibiashara.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi katikati ya gunia na vikapu. Anachambua kwa makini mbegu za kahawa zilizoiva, akitenganisha kwa mikono yake kahawa nyekundu zilizoiva, tayari kwa usindikwaji.

Katika shamba lenye miche ya nyanya, mtu aliyevalia sare ya bluu amebeba ndoo iliyojaa nyanya zenye rangi ya kijani, ikiashiria hatua ya uvunaji katika kilimo hicho cha nyanya na kuziandaa kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Safu ndefu ya miti ya mapapai iliyo na matunda machanga ikiwa imepandwa kando ya barabara ya udongo na chini ya anga kiashiria ikiwemo bora chenye manufaa kwa wakulima eneo hilo tukiwa nasubiria avune ili aweze kuuzwa ziweze kuwapatia pesa

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha ndizi ambapo mgomba ukiwa na majani makubwa mabichi, huku chini kukiwa na nyasi kavu zilizokauka, ambapo uko pembezoni mwa baadhi ya nyumba huku anga lake likiwa la bluu.

Vikopo vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, vikiwa vimepangwa kwa umaridadi kwenye meza ya mbao, kila kikopo kikiwa na udongo wenye rutuba na mbegu chache zilizochipua, ikiwa ni mwanzo wa bustani kubwa ya mimea ambao wakulima wengi hutumia mbinu hii ili kuleta tija katika kilimo chao.

Mkulima aliyevalia flana nyeupe na suruali nyeusi, akiwa katika bustani ya mboga akikagua mboga hizo, huku mabomba meusi yakipita katikati ya mboga hizo, yakitoa maji ili mboga hizo ziweze kukua.

Shamba kubwa la wakulima lenye mimea mirefu ya kijani kibichi ambayo imepandwa kwa mistari mirefu iliyopangwa vizuri, huku kukiwa na mipira midogo meusi ya umwagiliaji ikipita pembeni.

Shamba linalotunzwa vizuri ambapo mimea midogo imefungwa kwa utaratibu kwenye mistari mirefu ambapo mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita karibu nao, ikiwa ni mbinu za kisasa za kilimo ili kupata mavuno bora.

Wakulima wameeka mimea midogo ya nyanya kwenye vyombo vidogo vya plastiki, huku majani yake yakiwa yameshaanza kuchipua. Yakiwa na uwanja wa bustani ya nyanya na kusubiri kupandwa kwenye udongo mkubwa.

Mimea midogo ya miche ikiwa bado haijakua vizuri iliyopandwa kwa utaratibu ndani ya trei ndogo, huku kila mche ukiwa na majani mawili ikiwa ni mwanzo wa bustani yenye uhai.

Mkulima akiwa ameinama katikati ya shamba la matikiti maji, akishika tunda kubwa na jekundu, ambalo amelikata kati, huku matikiti maji mengine yakiwa mbele yake.

Katika shamba dogo la wakulima, limepangwa kwa mpangilio mzuri wa mistari ya mimea mbalimbali ya mbogamboga, inayostawi vizuri kwenye udongo uliohifadhiwa vyema, likiwa limezungukwa na uzio wa mbao na miti ya kijani pembezoni.

Katika eneo la shamba, wakulima wanne waliovalia mavazi tofauti, huku wa pili kutoka kulia akiwa ameshikilia kifungashio chenye mbegu, ambazo ameziweka kwa ajili ya kuzipanda kwenye bustani ya kupandia mimea.

Kilimo cha kisasa cha mimea kwenye meza zenye miundo ya chuma ikiwa imepangiliwa vizuri, kukiwa na uvumbuzi mpya katika teknolojia ya kilimo.

Shamba la kisasa la kilimo cha maji ambapo mimea mingi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, ikiwa imeekwa vizuri na ina majani makubwa huku nyuma yake kukiwa na eneo lingine la mimea yakipandwa kwa muundo huo.

Trekta nyekundu ambayo ni miongoni mwa mashine za kilimo iliyoko kwenye ardhi ya shamba ikifanya shughuli za kilimo katika mazingira ya vijijini. Mandhari ya asili yenye anga safi na miti nyuma ikiwa ni uwepo ardhi inayofaa kwa kilimo endelevu.

Shamba la kisasa la kilimo cha haidroponi, ambapo mashine mbili zenye mikono mirefu zikitunza mimea mingi, hii ikiwa ni sehemu ya matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Katika eneo la bahari, kiasi kikubwa cha samaki waliokishwa kuvuliwa wakiwa wamewekwa katika sehemu kubwa ya kuhifadhia samaki baada ya kuvuliwa, ikiwa samaki hao wanang'aa na kuonyesha rangi ya fedha.

Katika moja ya msitu, njia ndogo iliopo ndani ya msitu mnene, ambapo miti mingi na mimea, iliyo songamana yenye rangi ya kijani pande zote mbili, huku jua likiangaza kidogo njia hio na kuunda kimvuli.

Bwawa lenye maji tulivu likiwa limezungukwa na miti mingi mirefu na ya kijani, na anga la bluu likitulia juu ya mandhari yote.

Mwanaume alievalia shati la kijani na suruari nyeusi, anatabasamu, amesimama mbele ya safu za kitalu cha mimea yaliyopangwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki, ikiwa ni kitalu cha mimea pamoja na miti mbalimbali ili iweze kupandwa na kutengeneza bustani.

Eneo tulivu lenye udongo wenye rutuba, ambalo limefunikwa na neti iliyoshikizwa na miti. Watu watatu wakiwa wakionekana wakiendelea kuhudumia miche hiyo ya miti iliyowekwa kwenye vifuko vyeusi, ambavyo husaidia kulinda mimea dhidi ya wadudu au mabadiliko ya hali ya hewa.

Shamba la kisasa la kilimo cha maji ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa mistari mirefu na yenye mpangilio mzuri, huku mimea hiyo ikiwa imechipua vizuri na ina majani ya kijani kibichi.

Katika mpangilio wa kilimo cha kisasa bila udongo mimea michanga yenye majani mabichi, imepangwa kwa ustadi ndani ya mashimo yaliyotengenezwa kwenye mifumo wa bomba zilizopangwa kwa ustadi, ambapo maji yenye virutubisho usafirishwa moja kwa moja hadi kwenye mizizi; ikiwa ni teknolojia ya haidroponi inayowezesha uzalishaji wa mazao katika maeneo yenye nafasi ndogo, au yasiyo na mvua.

Mfumo mdogo wa kilimo cha maji uliowekwa juu ya sakafu, ambapo mboga za majani za aina tofauti na za kijani kibichi na za zambarau, zimepangwa kwa maridadi kwenye mabomba meupe.

Mimea ya mbogamboga inakuwa katika mabomba ya plastiki meupe, yaliyopangwa kwa ukamilifu katika safu nne, huku mimea ikiwa ina afya na mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Katika bustani ndogo ya mbogamboga zilizopandwa kwa utaratibu ndani ya chombo maalumu cha kilimo cha maji, huku zikiwa zimepangwa kwenye mistari yenye mawe madogo yaliyowekwa kwa umakini, ili kuzipa msaada na kuhakikisha zinapata maji na virutubisho vya kutosha.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji ambapo mimea midogo imelimiwa kwenye mitala ya plastiki, yenye maji yanayozunguka ikiwa ni matumizi ya teknolojia ya kisasa katika tija bila kutumia udongo wa kawaida.

Mfumo wa kilimo cha maji uliowekwa ndani ya chumba kidogo chenye kuta za mbao ambapo mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe, huku maji yenye virutubisho yakisambazwa kutoka kwenye ndoo mbili zilizo chini.

Katika kilimo cha haidroponiki mabomba meupe yanayotumika kukuzia mimea. Ikiwa mimea iyo imepandwa kwenye safu wima, zilizopangwa kwa mpangilio wakimtindo ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa. Huku wataalam wakisimamia ukuaji wa mimea kwa uangalifu.

Katika kilimo cha kisasa cha haidroponi mimea midogo iliyopandwa katika vyungu, na baadhi ya mimea ikiwa imewekwa kwenye chombo kikubwa cheupe cha duara, pia chombo kingine kina mimea kikiwekwa kwenye bustani.

Katika shambakilimo cha mmea iliyo pandwa kwenye chupa za plastiki ikiwa ni pamoja na kuwezesha kuota vizuri kwa ajili ya kuvuna kwa matumizi mbalimbali.

Katika eneo la bustani mimea ya majani, yenye rangi ya kijani ikikua kwenye mfumo wa kilimo cha kihaidroponiki ambapo mabomba meupo yanafunguliwa ili kuonesha maji na mizizi ya mimea hiyo.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyupe wamepangwa kwa utaratibu ndani ya zizi kubwa la kisasa, ikiwa ni mfumo wa ufugaji wenye mpangilio maalumu ambapo ng'ombe hao hutoa maziwa yanayopelekwa kiwandani kwajili ya kusindikwa.

Njia ya udongo inayopita katikati ya mashamba makubwa ya kijani kibichi ya chai, huku miti michache mirefu ikiwa inaonekana kwa mbali, ambapo miche hiyo inaasubiri kuvunwa tayari kupelekwa kiwandani kwa kusindikwa ili iweze kutoa majani ya chai.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi iliyopangwa kwa mistari mirefu na minyoofu, ikiwa ni juhudi na utaratibu mkubwa wa mkulimo katika kiimo zikisubili kuvunwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa.

Shamba kubwa la mananasi yaliyoiva yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri huku mimea hiyo ikiwa na majani marefu na machanga, na nyuma yake kukiwa na miti michache, na anga la bluu. Mananasi hayo yakisubiri kuiva yapelekwe kiwandani kwa ajili ya kusindikwa.

Ndani ya bustani kubwa iliyotengenezwa kwa muundo wa chuma na mifuko ya plastiki, mimea ya kijani imepandwa kwenye mistari mirefu na nadhifu huku udongo ukiwa umefunikwa na mifuko meusi ili kuzuia magugu na kuhifadhi unyevuunyevu.

Katika kiwanda cha maparachichi wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia sare ya kijani, kofia nyeupe na barakoa za bluu wanapanga maparachichi kwenye maboksi yanayopita kwenye mashine maalumu ya kuchambua na kuyatengeneza tayari kwajili ya kusafirishwa.

Katika banda kubwa la kufugia kuku wa kisasa, mamia ya kuku weupe waliopangwa kwa wingi na kwa ukaribu mkubwa. Wakilishwa kupitia mfumo wa kulishia kiautomatiki, wenye vyombo vya kula vyenye rangi nyekundu na nyeupe. Huku mazingira ya banda yakiwa mazuri.

Shamba kubwa la mboga za majani, ambapo mimea mirefu yenye kijani kibichi imepandwa kwa mistari, huku mtu mmoja aliyevalia kofia kubwa na nguo nyekundu akifanya kazi kwenye shamba hilo. Ikiwa shamba hilo hutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mkono wa mtu ukichagua vitunguu vya zambarau vilivyokomaa kutoka kwenye rundo kubwa lililotandazwa chini, na kuviweka kwenye kreti la plastiki la bluu tayari kwa ajili ya kuuzwa na kupelekwa kiwandani.

Makundi makubwa ya ng’ombe weusi na weupe wakiwa wamejazana kwenye banda, wanakula kutoka kwenye vyombo vyeupe vya kulishia wakisubiri maziwa yatolewe ili yaweze kupelekwa kiwandani kisindikwa.

Shamba la kisasa la mbogamboga, likiwa limetengenezwa ndani ya jengo lenye paa la plastiki na mimea ikiwa imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri, na mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, kupitia mabomba meusi yaliyolazwa katikati ya mimea hiyo.

Katika kilimo cha viwanda, mazingira ya chumba cha kilimo chenye paa na kuta za plastiki inayopitisha mwanga wa jua. Mtu mmoja akitembea taratibu kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na mimea yenye afya na kijani kibichi, ambayo imesimamiwa kwa ustadi kwa kutumia kamba maalumu, ikiwa ni utunzaji mzuri na uwepo wa teknolojia rahisi ya kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike katika mazingira ya shamba lenye wote wa kijani wakiwa wamebebelea vikapu vilivyojaa mazao yaliyokomana kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kusindikwa.

Shamba dogo ambalo linatumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, huku mabomba meusi madogo yakipita katikati ya mimea midogo ya majani ikiwa ni mbinu ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha, na kukua vizuri kwenye udongo wenye rangi nyekundu.

Shamba linanywesha maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanatoka kwenye bomba jeusi lililotandikwa ardhini, na kusambazwa kwenye safu za mimea mfumo huo wa umwagiliaji unatumia pampu za kunyunyizia maji, ambazo zikifanya kazi na kuna miti mirefu nyuma ya shamba hilo.

Shamba lime andaliwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbinu ya umwagiliaji wa mifereji midogo, inayopita katikati ya mistari ya matuta; ikiwa ni maandalizi bora ya kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya kupanda mavuno yanayo hitaji unyevunyevu wa mara kwa mara ili kustawi vizuri.

Shamba kubwa lenye mimea midogo imepangwa katika mistari mirefu huku, mfereji wa umwagiliaji imetengenzwa kwa kitambaa cheupe ukiwa unatiririsha maji yanayoruhusu kujaa katika mistari na kuifanya mimiea iwe na unyevunyevu wa kutosha.

Shamba la miche midogo ya mboga, iliyopandwa kwa mistari iliyo mirefu. Huku kukiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji, yanayopita katikati ya mimea hii, mime hii yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa inaendelea kukua.

Shamba dogo lenye udongo mwekundu uliyoandaliwa vizuri, ambapo kuna mistari miwili ya mimea changa, iliyopandwa kwa mstari kwa uangalifu, huku bomba la umwagiliaji likiwa limalazwa sambamba na mistari hiyo.

Katika shamba kubwa la mimea mifumo ya umwagiliaji ya kisasa inapuliza maji kwa ustadi juu ya safu za mazao, ikihakikisha shamba linastawi katikati ya mandhari ya miti ya kijani.

Mwanaume aliye valia fulana nyeupe na suruali nyeusi, akinyuzia maji mimea kwa kutumia birika la kijani kwenye bustani yenye mimea mengi, ikiwa ni juhudu za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri kwa kumwagiliwa kwa uwangalifu.

Bustani kubwa ya mbogamboga inayomwagiliwa maji kwa njia ya matone.

Mandhari nzuri ambapo mto mpana unatiririka polepole katika savanna pia ukiwa na miti mirefu yenye majani mabichi ambayo yanatoa kivuli kwa wanyama katika eneo hilo na ndege.

Mandhari ya eneo kubwa wazi la savana lenye miti na vichaka vilivyotawanyika, huku nyuma kukiwa na safu ndefu ya milima inaoelekea kwenye anga la jioni lenye rangi ya machweo, na mbele kidogo kuna nyumba chache za watu zilizotawanyika.

Katika mandhari tulivu tembo mkubwa akitembea polepole kwenye nyasi kavu zenye rangi ya kahawia, huku nyuma yake kukiwa na mlima wa Kilimanjaro wenye theluji na anga ya bluu llililo wazi ikiwa ni uzuri wa asili wa Tanzania.

Mandhari ya juu ya eneo lenye asili ya uwanda mpana wa kijani kibichi uliyopambwa na miti ya hapa na pale, ambapo mto wenye maji ya rangi ya kahawia unapita katika eneo hilo ukiufanya muonekano wa mazingira kuwa ya kuvutia na kwa mbali kuna milima iliyochomoza.

Simba mmoja akiwa amelala ardhini kwenye mbuga ya asili, huku akitazama jiji lenye majengo marefu yaliyosimama kwa fahari yake, ikiwa ni mchanganyiko wa uzuri wa mazingira ya wanyama pori na maendeleo ya kisasa ya mji mkubwa.

Mandhari yenye mlima Kilimanjaro mlima mrefu zaidi barani Afrika ukiwa umetanda angani huku kilele chake kinachofunikwa na theluji kiking'aa chini ya jua la asubuhi; pia na miti michache ya mibuyu na mikuyu imesimama kwa majivuno katikati ya majani makavu.

Mandhari ya asili yenye kuokotea iliyo na miti mingi mirefu yenye rangi ya kijani, huku ikizungukwa na mawe yaliyo pangwa, yakizuia mmomonyoko katika eneo hilo.

Mandhari ya ziwa tulivu lenye maji ya bluu yanayoakisi anga lililo wazi, huku ukingo wa ziwa ukiwa na miti michache iliyonyooka na udongo wenye nyasi na nyuma kukiwa na milima inayofunika upeo wa macho.

Bonde refu lenye misitu minene huku katikati kukiwa na ziwa kubwa lenye maji mengi, chini ya anga la bluu lililojaa mawingu meupe; ikiwa ni uzuri wa asilia wa Tanzania.

Mto mpana unaotiririka katikati ya msitu mkubwa, ambapo maji yake yana rangi ya kahawia kutokana na udongo na pia ikiwa na matope, huku kingo za mto zikiwa na miti na vichaka vyenye ung’aro wa asili.

Mto mrefu unaopita katikati ya misitu minene na mashamba makubwa ya kijani kibichi ukitiririka hadi kwenye ziwa kubwa lenye rangi ya bluu, ukiwa na muonekano wa mandhari ya kupendeza.

Kilele cha mlima mrefu kukiwa na miamba mikubwa na theluji kidogo juu chini ya anga la bluu lililo wazi, kukiwa na mandhari ya kupendeza ya kilele cha mlima

Mandhari ya kijani kibichi, yenye mashamba yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, chini ya mlima uliofunikwa na msitu mnene. Ikiwa eneo lina rutuba ya kutosha na linafaa kwa kilimo cha mazao mbalimbali, huku mazingira ya asili yakihifadhiwa vizuri kwa kuwepo kwa miti mingi inayosaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuchangia katika uoto wa asili.

Eneo la milima lenye mandhari ya kupendeza ambapo mashamba ya kilimo yamepandwa kwenye mteremko wa vilima kwa ustadi mkubwa wa kilimo cha mteremko, huku sehemu kubwa ya eneo hilo likiwa na miti na uoto wa kijani ikiwa ni hali nzuri ya hewa na uwepo wa mvua za kutosha.

Mandhari ya mlima mrefu na mwinuko yenye theluji na miamba mikubwa, iliyo angazia na jua linachomoza, huku mbele yake kukiwa na mimea ya kipekee inayofanana na miti midogo ya kale.

Mandhari ya nchi kavu yenye ardhi ya mchanga mwekundu na miti michache, iliyosambazwa hapa na pale huku nyuma kukiwa na safu ndefu ya milima mirefu yenye miti mingi.

Mandhari ya milima iliyozungukwa na miti mingi iliyofunika eneo lote, na juu ya moja wapo ya milima kuna eneo lenye mwanga mkali linaonekana, ikiwa mandhari hiyo yenye kuvutia na iliyopambwa na rangi ya kijani.

Mto unaotiririka katikati ya miti mirefu na mikubwa, na maji yake yanang'aa kwa mwanga wa jua. Huku upande mmoja kukiwa na nguzo kubwa ya zege iliyochakaa ikiwa na muundo wa zamani.

Mandhari ya savana yenye barabara ya vumbi, kuna mti mkubwa wenye matawi mengi, ambao umekumbatia kivuli chini yake nyuma ya mti huo na barabara kuna mlima uliofunikwa na vijani vichache.

Bonde la mto wenye maji uliopita katikakati kwenye mchanga uliopasuka chini ya anga la bluu

Mwanaume akiwa amevaa fulana ya bluu na suruali ya jinzi, akishughulikia mbuzi mdogo mwenye rangi ya kahawia huku mbuzi wengine wawili wakila nyasi nyuma yake, na eneo hilo likiwa na mimea na miti mingi ya kijani kibichi.

Katika eneo la nyumba kijana amesimama katikati ya kundi la bata wengi weupe na weusi, wakiwa wametawanyika kwenye nyasi ikiwa ni jinsi anavyowatunza kwa bidii, bata hao wakiwa wanajitafutia chakula wenyewe.

Kundi la bata wengi weupe wakitembea kwenye udongo katika mazingira ya banda lao. Huku mwanaume aliyevalia suruali na fulana akiwa ameshika mifuko mweupe wenye chakula, akiwaekea bata hao chakula.

Ndani ya kikapu kikubwa cha plastiki cheupe, kundi kubwa la vifaranga wa bata wenye manyoya ya njano na wengine wachache weusi, wakiwa wamejazana kwa ukaribu wakiwa wamesongamana, huku baadhi yao wakipepesa macho yao machanga. Hii ikiwa ni sehemu ya ufugaji.

Shamba la kisasa la mbogamboga likiwa limetengenezwa ndani ya jengo lenye paa la plastiki huku mimea ikiwa imepangwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri na mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone kupitia mabomba meusi yaliyolazwa katikati ya mimea hiyo.

Kundi la watu wakisimama karibu na rundo kubwa la magunia meupe, ambayo yamejazwa mazao ya nafaka yakiwa ni mchele huku magunia hayo yakiwa yamefunguliwa na kupangwa kwa mstari.

Wakulima watatu wamesimama kando ya rundo la mahindi lililokoshwa juani kwenye nyasi. Huku kukiwa na maeneo mengine ya mahindi yaliyotandazwa kwenye meza ndefu za mbao kuonyesha bidii zao katika kilimo.

Shamba la mbogamboga lenye rangi ya kijani ambapo limepandwa ndani ya hema maalumu la kisasa, ambapo mistari mirefu ya mboga imepangwa vizuri chini ya paa linaloruhusu mwanga kupita.

Katika soko la wazi mifuko mingi meupe iliyo jaa aina tofauti za nafaka na mazao mengine, ikiwa imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiwa ni uchumi wa kilimo na kuonyesha utajiri wa mazao kutoka eneo hilo.

Vyombo vikubwa vyeusi mfano wa sufuria, vikiwa vina maua zilizojazwa udongo wenye rutuba, zikiwa zimewekwa kwenye sakafu ya mbao na ndani yake kuna mbegu chache zilizochipua, ikiwa ni mwanzo wa bustani ya nyumbani, iliyopandwa kwa upendo na uangalifu.

Shamba linatumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kwa njia ya matone. Ambapo mistari mirefu ya mabomba meusi imepangwa kwa uangalifu karibu na mimea midogo inayochipua. Ikihakikisha kila mmea unapata kiasi cha kutosha cha maji ili kukua vizuri kwenye udongo wenye rutuba.

Mimea midogo ya mboga yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwa safu, na Kuna mistari ya bomba meusi ikipita kando yake, ambayo yanatumika kwa umwagiliaji wa matone.

Katika duka kubwa la bidhaa za kilimo, ikiwemo mbegu, ambazo zimewekwa kwenye vifungashio pamoja na maelezo yake kwa nje ili kumwezesha mkulima kuweza kufuata na kujua matumizi ya mbegu hizo na kuchagua ni udongo upi unaoweza kuruhusu mbegu hizo kuota sehemu hiyo.

Mistari ya mimea midogo imepandwa kwa mpangilio sahihi, ikiwa ni mbinu bora ya kilimo cha kitaalamu. Majani ya mimea yanaonyesha ukijani, ikiwa ni ishara ya awali ya ukuaji. Udongo unaonekana kuwa na rutuba, na mazingira ya wazi yanaongeza uwezo wa mimea kupokea mwanga wa kutosha.

Kundi kubwa la mbwa wenye rangi tofauti wanatazama kwenye kamera kwa msisimko, wakiwa wamekaa juu ya nyasi za kijani kibichi.

Mwanaume aliyevaa koti la kijani, kofia na buti ndefu; akimnywesha maziwa tembo mwenye rangi ya kahawia, kwa kutumia chupa kubwa huku tembo mwingine mdogo akiwa amelala chini nyuma yao.

Mwanaume alievalia sweta la bluu na suruali ya kahawia pamoja na barakoa, amesimama karibu na twiga mkubwa amemshika kwa upendo shingoni, huku nyuma yao kukiwa na mimea mirefu na milima, ikiwa ni katika mazingira ya wazi na yenye mandhari nzuri kwaajili ya utalii.

Katika moja ya hifadhii ya utalii, gari la watalii likiwa limesimama barabarani. Huku nyuma yake kukiwa kuna tembo wawili wakubwa na mmoja mdogo, wakitembea polepole katika mbuga kubwa ya wanyama; wakiwa wamezungukwa na mandhari ya asili.

Tembo mdogo mwenye rangi rangi kahawia, akiwa amesimama kwenye udongo. Anainua mkonga wake anatupa vumbi la rangi ya kahawia juu ya kichwa na mgongo wake.